Kilimo cha mashine, umefaa sana hasaa katika sekta ya ukulima, imewasaidia wakulima kuwezesha kuzalisha mimea yao kwa wakati na kuvipeleka sokoni kisha wakaweza kuviuza, na kupata mapato ya kila siku.

Ukulima wa haidroponiki, imewafaa sana hasaa wakulima, ambako wanaweza kulima mimea yao kwa teknolojia ya hali ya juu, na kutumia maji, na kutumia muda mfupi, wa kuweza kukuza bidhaa vyao shambani, na kuvipeleka sokoni na kuviuza kisha wakapata mapato yao ya kila siku.

Mkulima wa hydroponic umevaa sana hasa kwa kulima. Imewasaidia kuhifadi maji na kukuza mimea yao kwa muda mfupi na huweza kupeleka mazao yao sokoni na baada ya kusiuza wanaweza kupata mazao yao ya kila siku.

Ukulima wa haidroponiki imewasaidia wakulima kupunguza gharama ya ukulima shambani ambapo wanaweza kuhifadhi maji na kuitumia kukuza mimea mbalimbali na kuweza kupeleka mazao ya shamba yao sokoni kwa muda ufaao.

Ukulima wa haidroponiki ni ukulima wa hali ya juu ambao unawasaidia wakulima kuweza kulima kisha kupata mazao ya mimea yao na kuyapeleka sokoni kisha kuyauza na kupata mapato yao ya kila siku.

Kilimo cha kiwando kimewezesha wakulima kulima baadhi ya mimea na kuweza kukua na kupeleka shambani kisha kuweza kuziuza na kupata mapato ya kila siku.

Ufugaji wa kuku ni mojawapo wa ukulima. Kuku hawa huweza kulishwa kulingana na miezi ambayo mkulima anataka na kuweza kuyapeleka sokoni na kuyauza kisha akapata mapato.

Ukulima wa kiwanda umewasaidia sana wakulima kuweza kuzalisha chakula kwa wingi na kuvipeleka sokoni na kuviuza kwa bei rahisi kwa wanunuzi ambao hufika sokoni kununua bidhaa hizi na kuweza kuwa na mapato yao ya kila siku.

Ukulima wa kiwanda, hasaa imewasidia sana wakulimwa kuweza kupata mapato. Ukulima wa kuku ni mojawapo wa kilimo cha kiwanda ambapo kuku hawa hulelewa na wakulima wao kisha kuwapeleka sokoni na kuwauza na kupaya mapato yao ya kila siku.

Ni kiwanda cha nyanya. Shughuli ya kuosha na kupakia nyanya hufanyika hapa. Wafanyikazi huwa na jukumu maalum ya kuwezesha kufanikisha kazi hii katika kiwanda cha nyanya.

Kilimo cha kiwanda kinawasaidia wakulima kuwawezesha kulima na kuweza kupata mazao mazuri kwa muda unaofaa na kuweza kupeleka bidhaa hizo sokoni na kuziuza kisha wakapata pesa.

Ukuzaji wa mboga umewasaidia wakulima pale ambapo wanapeleka mazao yao ya shambani pale sokoni na kuweza kuwauzia wanunuzi. Wanunuzi nao wanaweza kufaidika kwa kuweza kuyakula na kuweza kuwapea afya njema katika mwili zao.

Kilimo cha kiwanda kimewafaa sana hasa wakulima ambapo wanaweza kulima vyakula kwa wingi kisha wakaweza kuvipeleka sokoni na kuviuza kwa wanunuzi kisha wakapata mapato yao ya kila siku.

Ukulima wa kisasa umewawezesha wakulima wengi kufanya ukulima kwa uhihisha na kukuza mazao yao shambani na kuyatoa na kuyapeleka sokoni na kuyauza na kupata mapato yao ya kila siku na shughuli zingine

Skimu ya umwagiliaji maji imewezesha wakulima wengi kubuni biashara zao na kuhifadhi maji na kuwasaidia kupata mazao yao shambani na kuweza kuyapeleka sokoni wakaweza kuuza na kupata mapato yao ya kila siku.

Unyunyiziaji wa maji kutumia mabomba yamewasaidia wakulima kurahisisha kazi shambani na kuweza kupata mapato mazuri na kuweza kupeleka sokoni na kuuza na kupata mapato ya kila siku.

Skimu ya umwagiliaji imewasaidia wakulima kuhifadhi maji na kuweza kulima na kupata mazao bora kisha kupeleka shambani na kuweza kuuza na kupata ya kila siku.

Ni skimu ya unyunyuziaji, wakulima huweza kunufaika na njia hii kwa kunyunyuzia mimea, mashamba yao kutumia mabomba ya maji na kuweza kulima, kisha wakaweza kuvuna mazao yao na kuyapeleka shambani na kuyauza.

Skimu ya unyunyuzaji. Imewasaidia sana wakulima kuweza kuhifadhi rotuba ya shamba na pia kuhifadhi maji, ili wakaweza kupanda na kuvuna mazao yao kwa wakati unaostahili na kupeleka sokoni na kuweza kuuza na kupata pesa itayowasaidia hapo baadae.

Skimu ya umwagiliaji nimewasaidia wakulima kuweza kuhifadhi maji na kuweza kukuza mimea yao shambani bila kuwepo na shida ya maji. Wakulima huweza kulima mimea yao kwa utaratibu kisha kuvipeleka sokoni na kuuza na kupata mapato hayo ya kila.

Skimu ya umwagiliaji huwasaidia wakulima kuweza kuhifadhi maji ili kuweza kuitumia wakati wa kiangazi. Wakulima huweza kulima mimea mbalimbali vya chakula na pia vya matunda na baadaye kuweza kupeleka mazao ya shamba yao sokoni na kuyauza na kupata mapato yao ya kila siku.

Skimu ya umwagiliaji huwasaidia wakulima kuhifadhi maji ili wakaweza kunyunyuzia mimea yao maji wakati wa kiangazi. Unawafaa sana wakulima pia kuwasaidia kulima na kuwezesha kupeleka mazao yao ya shamba sokoni kisha wakaweza kupata mapato yao ya kila siku.

Skimu ya umwagiliaji umewasaidia sana wakulima kuweza kuhifadhi maji na kunyunyizia mimea yao shambani ili vikaweze kuwa kwa afya njema na kuvipeleka sokoni kisha wakaviuza na kupata mapato yao ya kila siku.